Kiti cheupe kinachoonekana kwa umbali, meza, komyuta iliyo na nambari 1,2,3,4,5,6,7, kijikatratasi, dirisha ambayo ina rangi ya kijani yaonekana.

Kuna uwanja ulio na mchanga, mpira. Wachezaji ambao ni walemavu wamevaa vinyasa vyeupe, shati nyekundu, njano na ya kijani. Kuna mabati, ukuta, miti inaonekana kwa umbali.

Wingu, maua, nyasi ya rangi ya kijani, nyumba iliyo na mlango, ukuta, dirisha, vyuma, balbu ya mwanga, kamera za kuona na kuchunga korido.

Kifaa cha kurusha uchafu ambacho kina rangi ya nyekundu. Kuna maua, kuna nyasi, kuna corridor , kuna chuma, kuna nyumba ya ghorofa ambayo ina mlango, dirisha, balbu ya mwanga.

Ndani ya nyumba ambapo kuna meza, viti ambavyo vina rangi ya nyeupe. Kuna mlango ,dirisha ambazo zina vyuma vya kuhesabu na ukuta.

Matawi ya rangi ya kijani, mawe, vijikaratasi, mchanga , nyumba ilio na vyuma, korido , mlango , ukuta, dirisha, mabati, bulb ya mwanga.

Kiti cha magurudumu na kuna mtu amekikalia, ameishikilia kwenye gurudumu. Ana vitabu kwenye mapaja, ana saa mkononi. Amevaa shati yenye laini na nyingine haina.

Kiti ambacho kina rangi ya nyeupe, kuna kompyuta ambazo zina nambari moja, mbili, tatu, nne. Kuna kijipanguzi ambacho kipo hapo, kuna faili ambayo imeekelewa kwenye mashine, kuna ukuta.

Kuna nyasi, miti ya rangi ya kijani, kuna mawingu ya samawati, maandishi yaliyoandikwa kwenye nyumba Noah na michoro ya wanyama. Kuna mlango, kuna mahali pa kutembea ambapo paitwa corridor .

Mwanariadha aliye na nywele ako katika marathoni . Amevaa shati nyeusi na nyekudu iliyoandikwa Kenya. Kuna nyasi ya kijani. Viti vinavyonekana kwa umbali vya samawati.

Karatasi iliyoandikwa masomo ya kompyuta, siku za wiki, wakati ambayo ni saa moja na nusu, saa mbili na tano asubuhi, wakati wa kupumzika, wakati wa kukula, wakati wa kufanya usafi.

Matawi ya kijani. Mlango uliyo na rangi nyekundu. Una maandishi yaliyoandikwa ;Bwana Emoli, kufikia kiwango cha sita C, ukuta wa mawe.

Kuna kitabu ambacho kimeandikwa kifaransa. Ni cha darasa la nne. Kina watoto watatu ambao ni mchoro, mmoja anaruka, wawili wameshikilia kamba. Imeandikwa kifaransa pia na kuna kijitabu kingine ambacho ni cha samawati.

Karatasi iliyoandikwa nambari nane, tisa, kumi na maswali yanayouliza ni mara ngapi Mungu alimwita Samweli na unasoma nini katika story yake na Bibilia imegawanyishwa katika mara mbili.

Maandishi yaliandikwa Wesley Kimeli Sang, ni mkenya. Amezaliwa mwezi wa tatu, tarehe moja, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Ni mwanariadha.

Dishi ilioandikwa maji ni uhai., mahali inapatikana ambapo ni mvua, katika mito, matumizi yake ambayo ni kukunywa, kupanda, kusafirisha na nyumba ya wanyama wengi.

Katika darasa hili, kuna ukuta wa rangi ya kijani kidogo. Mlango, ubao ulio na maandishi, kifaa cha kuekea uchafu na kusafisha.

Katika chumba hiki kuna maandishi yanayosema, kubofya kwa mtandao pekee yake ni kwa mambo ya elimu. Kuna kalamu, kuna kiti, kuna kompyuta , kuna koti na kuna chupa ya maji.

Viti ambavyo vimo darasani vina mahali pa kuandikia, kujiegemezea, kukalia, kueka vitu vimo darasani ambapo chini ni pasafi mno.

Maandishi iliyoandikwa Nancy Chelgagat Koech, ambaye ni mkenya, tarehe ya kuzaliwa, mchezo anaocheza ambao ni kukimbia, shida aliyo nayo ambayo ni haoni, bendera ya Kenya.

Maandishi yaliyoandikwa Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Swali herufi ndogo hutumika aje. Kuna a b c d.

Maandishi yaliyoandikwa jinsi ya kutunza uchafu katika shule na majirani kwa kuipunguza kutumia tena na yatoka wapi na namna zake zilizoko.

Kuna bendera iliyo na rangi ya kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Watu wanatazama upande wa mbele kuna mwangaza, kituo cha stima kinachoonekana kwa umbali.

Mkenya anayeitwa Asia Sururu Mohamed, amezaliwa mwezi wa nne tarehe ishirini na tano mwaka wa elfu moja mia tisa, tisini na mbili Mombasa ametolewa miguu yote miwili.

Katika chumba hiki kuna dirisha, pazia, kompyuta, meza, viti ambavyo havijapangwa kwa utaratibu, ukuta ambao ni wa rangi ya kijani.